Vikungu vya ndizi vimepangwa, zina rangi za kijani kibichi, vimefungwa kwenye plastiki nyeupe. Juu yake kuna viazi, kando yake kuna meza zilizowekewa viazi hivyo na gunia limelala chini pia. Mandhari ni sokoni, soko ambalo watu huenda kununua vitu za nyumba.

Simu inashikiliwa kwa mkono ikionyesha programu ya malipo au huduma ya fedha. Nembo ya Lipa na M-Pesa inaonekana wazi. Nyuma yake kuna rangi ya ngavu ya kijani na nyekundu. Mkono unaishika simu kwa uangalifu. Hii inaashiria miamala ya kijiditali au huduma za kifedha kwa njia za simu.

Rundo la magari yameegeshwa mbele ya jengo refu. Magari ni aina tofauti na rangi yakiwemo meusi, meupe na mekundu. Jengo linaonekana kuwa la kisasa likiwa na ishara kubwa inayoandikwa Car Lockers . Mazingira yanaonekana eneo la kibiashara, labda duka la kuuza magari, au kituo cha kukodisha. Barabara ni safi.

Watu wamesimama kwenye soko. Wamezungukwa na bidhaa mbalimbali. Mboga za kijani zimepangwa kwenye meza. Juu yao kuna paa la kuezekea kivuli. Njia nyembamba inaonekana kati ya bidhaa. Eneo hilo linaonekana lenye shughuli nyingi ya biashara. Bidhaa zinauzwa na kununuliwa. Hali tulivu inaonekana na biashara inaendelea.

Kuna magari mawili meusi yaliyopangwa kuelekeana. Magari haya yanaonekana ndani ya chumba kikubwa chenye dari refu na sakafu inayong'aa. Nyuma yao kuna magari mengine yaliyoegeshwa mbali kidogo. Gari lililo upande wa kushoto linaonyesha gurudumu lake la mbele kuwa wazi. Mwangaza unatoka juu ukiangaza nafasi yote.

Kuna duka dogo la rejareja lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu, rangi angavu za bidhaa na matangazo yanayo onekana ndani. Hii inaonekana kama duka la kawaida la mtaani, likionyesha shughuli za kibiashara.

Mwanaume na mwanamke wamesimama karibu na gari la kifahari wakiangalia karatasi. Mwanaume anaonyesha kitu kwenye karatasi hiyo huku wakitabasamu na mwanamke anaskiza kwa makini. Wote wamevaa mavazi rasmi yakionyesha mazingira ya biashara au mikataba. Mwanga wa ndani unaangazia eneo ukionyesha usafi na mpangilio. Inaonekana kama shughuli ya mauzo labda ununuzi wa gari inaendelea.

Gari jeupe limepakiwa ndani ya chumba kikubwa, linaonekana jipya na safi likiwa na krimu nyeusi zenye kuvutia, nyuma yake kuna nafasi tupu ilioangazwa vizuri, ndani ya chumba lina muundo wa kisasa na taa ndefu zikitoa mwanga mweupe. Sakafu inakisi mwangaza ikionyesha usafi, hakuna watu wanaonekana karibu na gari hilo. Mtindo wake ni wa kisasa ukiashiria muundo wa hivi karibuni, linaweza kua limepakiwa kwa eneo la maonyesho ya magari.

Safu ndefu ya magari meupe na ya rangi ya dhahabu yameegeshwa. Yamepangwa vizuri kwa maegesho, hakuna watu wanaonekana karibu. Magari yote yanaonekana mapya. Kando yake kun majumba marefu. Eneo lote ni pana inaonekana kama jumba la uonyesho wa magari na biashara ya uuzaji na ununuzi wa magari.

Risasi inaonyesha soko la wazi likiwa na watu wengi na bidhaa mbalimbali. Kuna miavuli mikubwa inayotoa kivuli kwa wauzaji na wateja. Bidhaa za mboga na matunda zinaonekana zikiuzwa. Watu wanasonga katikati ya vibanda wakifanya biashara. Kuna njia nyembamba kati yao ya kuruhusu wateja wapite. Mazingira yanaashiria shughuli nyingi za kibiashara.

Kwenye soko lenye shughuli nguo mbalimbali zimetundikwa juu zikiwa na rangi tofauti. Chini yake kuna masanduku yaliyojaa matunda na mboga zikiwemo ndizi na vitunguu. Miundo ya mbao inaonekana ikiunga mkono vibanda hivi, mazingira yamejawa na bidhaa nyingi zikionyesha biashara inayoendelea. Kuna hisia ya soko la kawaida ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa. Mpangilio unaonyesha shughuli ya mauzo au ununuzi.

Magari tofauti yameegezwa kwenye uwanja wazi na pia kuna watu waliosimama na walioketi chini. Kuna mwanaume mmoja aliyevaa shati jeupe. Mwanamke mwingine amevaa rinda jeupe na wawili wameketi chini. Kuna magari mekundu, meupe na meusi, kuna miti pia imesimama kando yake.

Kuna magari yamepangwa. Gari moja lina rangi ya kijani bluu. Gari jingine lina rangi ya chungwa. Zote zinaonekana kuwa zimepakwa rangi inayong'aa. Zimeegeshwa nje na nyuma yake kuna majengo yenye paa ya rangi nyepesi. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo au ni la bluu hafifu.

Mwanamke anatabasamu akionyesha furaha na afya njema ambavyo fulana na ananywele zilizonyoelewa vizuri fupi, kwa nyuma kuna maandishi ya Wellness is our priority, na nembo ya Britain pia kuna sanduku la bluu lenye habari zaidi kuhusu kifurushi kinachotolewa. Rangi ya manjano inaonekana kwa nguo yake.

Soksi, nyingi zilizopangwa kwenye tray zikiashiria biashara ya soksi na pia bidhaa nyingi sakafu ina udongo na uchafu ikionyesha mazingira ya viwanda vya biashara.

Kuna gari la rangi ya blue lililobebwa juu ya gari lingine kubwa jeupe linalofanana na trela. Magari yote mawili yamesimama nje kwenye sehemu yenye lami ambayo inaonekana kuwa na maji kidogo au nyevunyevu. Anga linaonekana kuwa na mawingu au hali ya hewa sio jua kali. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti au vichaka.

Matangazo ya bima yanaonekana yakionyesha umuhimu wa kujilinda. Kuna picha ya mwanaume mwenye mkono wa kufuga akihitaji bima ya ajali. Nembo ya Madison inaonekana juu ikionyesha kampuni, namba ya kupigwa inaonyesha wazi ikiwahimiza watu kununua na pia imeandikwa we understand the importance of protecting your loved ones. Buy a personal accident insurance today .

Kuna noti ya benki yenye rangi mbalimbali. Noti hii ni elfu moja ya Kenya, katikati yake kuna taswira ya mnara mrefu na sanamu ya mtu. Upande wa kushoto kuna namba kubwa elfu moja. Noti hii ina maandishi tofauti na namba za usajili inatosha hisia kuwa fedha taslimu.

Tawi la Mercedes Center Ltd linaonyesha magari mengi ya kifahari. Gari jeupe liko mbele likifuatiwa na magari meusi kadhaa. Jengo kubwa linaonekana nyuma. Bango lenye jina la kampuni Mercedes Center Ltd linaonekana juu. Nguzo nyingi za taa zimesimama wima.

Jedwali linaonyesha viwango vya kubadilishana fedha mbalimbali zikiwemo dola ya Marekani, euro na pauni ya Uingereza. Namba za sarafu zimeorodheshwa zikionyesha bei za kununua na kuuza. Hii ni taarifa ya soko la fedha.

Rangi nyingi zinaonekana kutoka kwenye maduka mbalimbali zikionyesha bidhaa nyingi zilizopangwa. Kuna watu wanapita mbele ya maduka hayo wakionyesha shughuli za kibiashara. Hii inaashiria mazingira ya soko au barabara yenye maduka.

Gari jeusi kubwa limeegeshwa katikati likiwa na rimu nyeusi zenye kung'aa, taarifa juu ya skrini inaonyesha twenty two rawa auto ,mifumo mingine inaonekana nyuma kwenye kona Financial Services . Dirisha la kivinjari linaonekana wazi na pia magari mengine yako kando ya gari hilo.

Rundo kubwa la viatu limewekwa pamoja vikiwa vya aina na rangi tofauti, viatu vingine vyeupe, vyeusi na vya rangi nyingine vinaonekana, zimepangwa bila mpangilio maalum, ishara ya kuuzaji au uhifadhi. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani, labda duka au soko baadhi ya viatu vinaonekana vipya.

Mwanamke ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo, anatabasamu na anaonekana kuwa makini na kazi yake. Juu yake kuna michoro mbalimbali inayowakilisha bima ya afya ikiwemo ulinzi, huduma za matibabu na huduma za dharura. Chini yake kuna namba za simu na msimbo wa QR zote zikihusiana na mawasiliano. Dawati ni safi na kuna mwangaza wa kutosha. Yote yanaonyesha huduma za bima za afya au mada inayohusiana na afya. Mandhari ya nyumba ni rahisi ikisisitiza mada.

Mwanaume amevaa suti akishika kebo inayounganisha na gari la umeme jeupe akionekana akichaji. Mwanaume mwingine amesimama karibu naye akimwangalia, magari mengine yanaonekana nyuma yakionyesha kuwa wako kwenye duka la magari au kituo cha kuchaji. Eneo linaonekana kuwa la kisasa na lenye mwanga wa kutosha. Wote wawili wanaonekana makini na shughuli wanayoifanya, hii inaashiria mabadiliko kuelekea teknolojia ya magari ya umeme.

Mahali pa wazi pa soko panaonekana pakiwa na mananasi mengi yaliyotundikwa juu yakionyesha uzito wake. Chini kuna ndizi zilizopangwa. Kwenye masanduku kuna bidhaa nyingine mbalimbali za matunda na mboga zilizowekwa kwenye vibanda. Muundo wa mbao unaunga mkono paa la soko. Rangi za matunda na mboga zinavutia macho. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri. Kuna hisia ya soko la kawaida lenye bidhaa nyingi za kuuza.

Kuna nguo au vitambaa vingi, vikiuzwa vikiwa vimening'inizwa. Nguo hizi zina rangi mbalimbali na ruwaza tofauti, zimepangwa kwa wingi na zinaonekana kama ziko kwenye duka la nguo au soko. Mwangaza unaangazia hizo vizuri na pia kuna uteo.

Kadi ya tangazo ya bima ya nyumba inaonekana wazi. Juu yake kuna picha ya nyumba ya kisasa, chini yake mwanaume amevaa suti akitabasamu akiwakilisha wakala wa bima maandishi ama insurance yanaonekana katikati. Kuna orodha ya huduma zinazotolewa kama Best Services namba ya simu na anwani ya tovuti pia zimeonyeshwa rangi za kijani kibichi nyeupe na zambarau zinatawala muundo hii. Hii inatoa taarifa kamili kuhusu ni bima ya nyumba.

Kuna lori kubwa la kijani likipakia mifuko mingi ya vitunguu vya kundu mfanyakazi mmoja amevaa kofia kubwa nyeupe akisaidia kpanga mifuko hiyo. Vitunguu vimejikusanya kwa wingi vikionyesha mazingira ya soko la jumla au ghala.

Mikondo ya noti za shilingi elfu moja za Kenya imepangwa kwa umaridadi ikionyesha wingi wa pesa. Noti hizo zina rangi ya kijani na hudhurungi ikiwa na picha ya majengo marefu. Zimepangwa kwa mtindo unaoonyesha dhamani yake.

Mikundo ya noti za shilingi elfu moja za Kenya zimepangwa kwa umaridadi zikionyesha wingi wa fedha. Noti zingine za shilingi mia tano za Kenya pia ziko hapo. Noti hizo zina rangi za kijani na hudhurungi zikiwa na picha za mijengo na wanyama pori zimepangwa kwa mtindo unaoonyesha thamani yake. Mazingira yanaonekana kuwa meza au sehemu tambarare.

Risasi inaonyesha gari jeupe likiwa limezama kwenye maji mengi ya mafuriko ikiashiria janga la asili, chini yake kuna ujumbe wa onyo don't let a natural disaster sink your business ikiambatana na maandishi mengine inatoa ushauri. Rangi ya kijani na nyeupe zinatumika katika ujumbe zikionyesha umuhimu wa kutenda.

Kuna mikono imeshika noti nyingi za bingi zenye rangi ya kijani na kahawia noti hizi zinaonyesha nambari elfu moja na neno Kenya, zimepangwa kwa wingi zikionyesha kuwa na kiasi kikubwa cha fedha taslimu mandhari ya nyuma ni meza au sehemu nyingine tambarare pesa hizi ni elfu za Kenya.

Kuna meza ndogo ya mbao yaliyojazwa na viazi yakiwa yamewekwa mbele ya duka. Rangi nyingi za bidhaa zinaonekana ndani ya duka zikionyesha bidhaa mbalimbali zinazouzwa kama vile soda. Hii inaashiria duka la jumla au M-pesa.

Bidhaa mbalimbali za mboga zimepangwa kwa utaratibu kwenye meza ya soko. Vituunguu vyeupe na vyekundu vimepangwa tofauti vikifuatiwa na nyanya zenye rangi nyekundu, rangi angavu za mboga zinaleta uhai. Mwanga unaonekana kutoka juu viazi pia, mazingira yanatoa hisia soko la ndani ama duka la mboga. Mpangilio unaashiria bidhaa mpya.

Kuna rundo kubwa la mboga na matunda yaliyopangwa kwenye soko. Kuna nyanya nyingi nyekundu. Chini pilipili hoho za manjano na nyekundu zimepangwa na rundo la matango na mboga nyingine za kijani juu. Inaonekana kuwa bustani au mazao au sehemu ya kuuza mboga.

Rundo la noti za shilingi elfu inaonekana likishikiliwa na mkono. Noti hizi zimepangwa vizuri zikionyesha kiasi kikubwa cha fedha. Hii inaezakuwa mchakato wa kuhesabu au kuhifadhi fedha.

Gari la abiria la rangi ya kifedha limesimama barabarani. Taa zake za nyuma zinaonekana wazi. Magurudumu yamefunikwa na matope kidogo. Dirisha la nyuma linaakisi mazingira. Miti mirefu inaonekana kando ya hilo gari. Hali ya hewa ni nzuri na inaonekana kuwa gari hili ni la usafirishaji wa watu.

Mwanamke aliyevaa buibui na amejifunika kitambaa na amebeba begi amesimama karibu na duka la mpesa na pia limeandikwa Bei Nafuu, kando yake kuna mitungi ya bluu.

Vyakula vya aina tofauti, hasa kabichi, vimepangwa chini kwenye soko. Watu wanatembea katikati ya vyakula hivyo, wakionyesha shughuli za kibiashara. Hii inaashiria mazingira la soko, la wazi.

Kuna ndoo kadhaa zilizojaa viazi zimepangwa kwenye meza .Chini yake kuna safu ndefu ya karoti na baadhi ya pilipili hoho. Mazingira yanaashiria soko la mboga au duka la vyakula.

Jengo kubwa na la kisiasa linaonekana likiwa na madirisha mengi. Gari kadhaa zimeegeshwa mbele yake zikiashiria shughuli za kibiashara. Anga ni la buluu na wazi likionyesha hali ya hewa nzuri. Barabara iliyo mbele ya jengo ni safi na pana. Muundo wa jengo unaonekana wa kuvutia na wa kisasa.

Haya ni mafurushi ya bidhaa yaliyopangwa kwenye rafu, rangi mbalimbali zinaonekana zikiwemo bluu, nyeupe, kijani na njano. Kuna maandishi M-Pesa juu ya stendi yakionyesha huduma za kifedha. Bidhaa zimepangwa vizuri zikionyesha mpangilio mzuri.

Watu wengi wamekusanyika katika soko lenye shughuli mingi. Bidhaa mbalimbali zimetandikwa na kuwekwa wazi kwa mauzo. Baadhi ya watu wanatembea wengine wamesimama wakionekana kununua au kuuza. Kuna vibanda vidogo vilivyojengwa kwa mbao au vitambaa. Njia za kutembea zimejaa zikionyesha wingi wa wanunuzi au wachuuzi. Rangi za nguo na bidhaa zinachanganyikana zikionyesha uhai wa soko.

Gari jeupe la michezo limepakiwa mbele ya kituo cha huduma mlango wa karakana unaonekana nyuma ukiwa na ishara zinazosomeka Slowly Auto-door na Approach Slowly . Jengo linaonekana la kisasa lenye miundo ya glasi. Sakafu inaonekana safi, hakuna watu wanaoonekana karibu na gari hilo. Hii inawezakua kituo cha huduma ya magari au karakana ya hali ya juu. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri.

Dirisha kubwa la kioo linaonyesha bidhaa nyingi ndani. Milango miwili imefunguka. Nguzo mbili za rangi ya samawati ziko pande ya milango. Barabara iliyojengwa kwa mawe inaonekana mbele ya duka. Duka hilo limeandikwa neno kubwa, Mpesa.

Kuna pikipiki ambayo imeegezwa inaonekana ya zamani, nyuma kuna majengo au kuta zenye rangi ya kijani na kahawia. Labda maduka au M-Pesa. Mwangaza unaashiria kuwa ni mchana.

Bango la bima ya afya ina picha ya familia yenye furaha, wakiwa wazazi wawili na mtoto. Maandishi, health insurance we guide you step by step . Inaonekana wazi yakionyesha huduma za kifedha.

Kuna bango la matangazo ya bima, bango linaonyesha mwanamke akiwa amevaa sueta ya kijani na shati. Chini ya picha yake kuna maandishi makubwa, Personal Accident Insurance, na Your Safety Our Priority. Pia kuna nembo ya kampuni ya bima. Shimim Insurance.co.ke, na namba ya simu.

store ya soko imejaa matunda na mboga mbalimbali nyanya nyingi nyekundu zimepangwa kwa uangalifu karibu nazo kuna rundo kubwa la matambo ya kijani kibichi. Pia kuna machungwa, kuna pilipili hoho, kuna vitunguu vyekundu pia kando yake. Inaonekana kuwa soko ya matunda.

Magari mengi yameegeshwa yamepangwa kwa safu ndefu, rangi mbalimbali zinaonekana nyuepe, nyeusi, kijivu, hakuna mtu mdani ya magari. Maegesho ni makubwa na mwangaza umetokea juu. Biashara inaendelea, uekezaji muhimu kila kitu kii tayari.

Watu wamekusanyika sokoni wakifanya biashara zao. Kuna vipanda vingi vilivyojaa bidhaa mbalimbali likionyesha shughuli nyingi, rangi nyingi za mavazi na bidhaa zinapatikana zikionyesha utofauti mkubwa. Wateja wanatembea huku na huko wakitafuta mahitaji yao.

Katika sehemu hii kuna familia nyenye wazazi wawili na mtoto wao, wote wamevalia mavazi meusi na nyeupe. Wana kusanyika karibu na computer ndogo, wakionyesha ushirikiano. Familia hii inaonekana yenye furaha. Kuna maandishi: Tunza jamii na CIC family Medisure. Yanaonekana juu.

Gari la kifahari lenye rangi ya fedha limepakiwa nje kwenye nyasi linaonekana jipya na lina muundo wa kisasa. Nyuma yake kuna magari mengine yaliyopakiwa chini ya mti. Mazingira ni ya kijani yakiashiria kuwa na bustani ya wenyewe la nje lenye mimea. Anga limeonekana wazi. Rimu za magurudumu zinaonekana kung'aa. Hakuna watu wanaoonekana karibu na magari hayo. Hili linaweza kuwa eneo la maegesho au mahali pa kuegesha magari.

Rundo la magari yameegeshwa kwenye uwanja wazi chini ya anga la bluu. Magari mengi ni meusi yakionyesha mtindo wa kisasa na wa kifahari. Mbele kuna barabara ndogo na nyuma kuna nguzo za taa zinazotoa mwanga mazingira yanayo onekana kuwa ya biashara labda sehemu ya kuuza magari.

Majengo marefu meupe yameonekana. Mbele yake kuna magari mapya matatu. Yamepangwa juu ya lori kubwa la kusafirisha magari. Magari haya yote yana rangi nyeupe, nyeusi na yananing'inia hewani tayari kwa usafirishaji. Chini ya lori kuna barabara ya lami inayoonekana.

Gari kubwa jeupe limesimama barabarani. Linaonekana tayari kwa safari ndefu. Milango yake imefungwa. Madirisha yote yanaakisi mazingira. Magurudumu safi yanaonyesha matumizi kidogo. Nyuma ya gari kuna taa nyekundu. Rangi nyeupe inang'aa ubunifu rahisi. Hakuna abiria ndani. Eneo lote linaonekana wazi. Kuna barabara pana mbele na nyuma. Anga la bluu linaonekana juu. Mtindo ya usafiri muundo.

Kifaa kikubwa chenye maandishi Milk ATM kimesimama mbele. Picha ya ng'ombe mweusi na mwito imechorwa chini yake. Milango miwili ipo hapo, rangi ya bluu na nyeupe zinaonekana sana. Hali ya utulivu na huduma inatolewa. Kila kitu kiko tayari. Mahali hapa ni kama mahali pa kuuzia maziwa.

Gari jeupe aina ya van limesimama wazi. Milango yake inaonekana imefungwa. Dirisha zake zina rangi nyeusi zikizuia kuona ndani. Maji yameganda chini ya gari. Rangi nyeusi na nyeupe zinachanganyika vizuri. Gari hili linaweza kutumika kwa usafiri wa biashara au wa kibinafsi.

Sura kubwa ya kijani imesimama wima. Maandishi ya M-Pesa yameandikwa kwa herufi kubwa nyeupe. Milango miwili inaonekana nyuma. Hapo kando kuna watu wawili. Mwingine amevaa nguo ya buluu na huko mbele kuna majengo marefu.

Kuna safu ndefu ya magari meupe yaliyopangwa kwa usawa kwenye eneo la maegesho. Magari yote yana fanana yakionyesha muundo mpya. Hii inaweza kuwa maonyesho ya magari au kundi la magari ya kukodisha.

Kituo kikubwa cha mgari. Magari mengi meupe meusi yamepangwa kwa foleni ndefu yametulia yakionyesha maegesho ya kutosha. Majengo marefu yanaonekana kule nyuma. Miti imesimama karibu na barabara. Anga lina mawingu mepesi.

Store ya matunda imejaa bidhaa mbalimbali. Mananasi yamepangwa na maembe yanaonekana na ndizi pia inaonekana imepangwa. Rangi nyingi zimechanganyika. Mwangaza mweupe unatawala. Kuna mwanamke amesimama hapo amevalia nguo nyeupe. Inaonekana yeye ndiye muuzaji wa matunda hayo. Hili ni soko la uuzaji na ununuzi wa matunda.

Watu watatu, mwanamke amevaa hijabu na mwingine amevaa mavazi meusi na mwingine amevaa sweta mbele ya dirisha la benki au ofisi ya fedha. Maneno available here yanaonekana juu. Hii inaashiria huduma za kifedha.

Kuna duka ndogo linaloonekana. Rafu nyingi za chuma zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo sabuni, vinywaji na vitu vingine. Baadhi ya bidhaa zimefungwa kwenye mifuko ya plastiki. Chini kuna makopo ya kreti za rangi tofauti. Sakafu inaonekana kuwa na vumbi kidogo.

Mikono imeshika simu chanja iliyoudhurisha orodha ya huduma za kifedha. Skrini inaonyesha chaguo kama vile send money, withdraw cash, buy airtime Mshwari, lipa na M-Pesa na my account . Vidole viko karibu na skrini vikiashiria matumizi ya programu. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje.

Shilingi za Kenya zimepangwa zikionyesha noti za elfu na mia tano, noti hizi zinaonyesha picha za rais, zikiwakilisha fedha halali, zimepangwa kwa umakini, zikionyesha uhifadhi wa kifedha.

Kuna bango lenye rangi ya kijani na nyeupe zikiwa na picha ya mwanaume aliyevaa kofia ya ujenzi na shati. Bango hili linaorodhesha hatari mbalimbali kama vile mtetemeko wa ardhi, mafuriko na moto. Juu yake kuna nembo yenye herufi M Mayfair linaonekana kuwa tangazo la bima au huduma za wakandarasi na pia maandishi mengine ni kama Contractors, all risks from blue print to reality .

Viatu vingi vimewekwa kwenye rakes vikionyesha hila mbalimbali za viatu. Viatu hivi vimepambwa kwa rangi ya mtindo tofauti, vikionyesha bidhaa nyingi zinazopatikana. Hii inaashiria duka au soko la viatu.

Nakala mbili za matangazo ya bima zikionyesha; Moja ina kichwa cha Affordable Medical Insurance na picha ya familia nyingine inabendera zenye jina la. Anziano Insurance Agency, zote zinahimiza huduma za bima zikilenga afya na ulinzi wa kifedha.

Mkono mmoja unakabidhi funguo za gari kwa mkono mwingine. Mikono yote miwili imevalia suti nadhifu ikionyesha mazingira rasmi. Gari linaonekana kwa mbali nyuma, likiwa la rangi nyekundu. Kitendo hiki kinaashiria biashara, labda ununuzi au uuzaji wa magari.

Ghorofa pana lenye taa nyingi linaonyesha magari kadhaa yaliyopangwa, magari meusi yanasimama mbele yakitazama kidogo magari mengine yanaonekana nyuma yakiwa yamepaki vizuri. Sakafu inaakisi mwangaza ikionyesha usafi na mpangilio mzuri wa eneo. Dari ina miundo ya kisasa ya taa, eneo lote linaonekana kuwa chumba cha maonyesho ya magari au maegesho ya kisasa.

Eneo kubwa limefurika watu wengi waliokusanyika. Watu hawa wamevaa nguo mbalimbali wakionekana wakifanya biashara. Kuna bidhaa zimewekwa chini na baadhi ya watu wamebeba vitu. Sehemu ya juu ina paa refu linalokinga jua na mvua. Mandhari inaashiria soko lenye shughuli nyingi.

Pesa taslimu zinaonekana zikishikiliwa kwa uangalifu, zingine zimewekwa kwenye meza. Kiasi hichi cha pesa kinaonyesha shughuli ya kifedha, ni kama mtu anahesabu fedha akiziweka mahali.

Rundo la matairi mengi ya magari yaliyopangwa kwa mpangilio. Matairi yoteyana rangi nyeusi na yana ruwaza za kina kwenye nyuso zake, zikiashiria uwezo wao wa kushika barabara. Zinaonekana mpya na safi. Zimepangwa kwa njia inayoonyesha kiasi chao kikubwa.

Magari manne yamepangwa likiwemo gari la bluu, jeusi na nyeupe. Yanaonekana yameegeshwa kwenye uwanja wenye nyasi na miti nyuma yao. Hii inaweza kuwa maonyesho ya magari au eneo la maegesho.

Mkono wa mtu umeshikilia simu janja, kwenye kioo cha simu kuna programu nyingi zenye ikoni za kijani kibichi. Asilia hii inaonyesha ukuta wa tofali usio na mpangilio mzuri.

Chumba kikubwa venye magari mengi mapya kinaonekana magari hayo yana magari yana rangi tofauti kama vile nyeusi, kahawia na nyeupe pia nyekundu yamewekwa kwa sakafu safi inayong'aa.

Funguo ya gari inaning'inia kwenye kioo, pembeni cha gari. Gari lina milango minne na umbo la kisasa. Kioo kina kisi mazingira kidogo. Kioo chenyewe ni cheusi.

Hii inaonyesha noti za fedha. Noti za shilingi elfu moja, mia tano na mia moja za Kenya. Noti za Kenya zenye madhehebu tofauti zimepangwa kwa umaridadi. Rangi mbalimbali zinaonekana zikionyesha thamani yao. Noti hizi zimejikunja kidogo. Eneo la chini linaonekana kama sehemu ya dawati.

Pesa taslimu zinaonekana zikishikiliwa mkononi zikiwa ni noti za shilingi 1,000. Zikionyesha kiasi cha pesa angalau inaonekana wazi mwanga unaangazia noti ukionyesha undani wa muundo wake. Hii inaweza kuwa malipo au kupokea pesa. Kiasi hicho cha pesa kinaonekana kuwa kikubwa kinachoweza kutumika kwa shughuli mbalimbali za kifedha.

Watu watatu wamesimama pamoja, mwanaume mmoja akiwa amevaa suti ya bluu na tai, mwanamke aliyevaa fulana ya rangi ya dhahabu, mwanaume mwingine amevaa shati la bluu na ameshikana na huyo mwanamke. Mwanaume aliyevaa tai anaonekana akizungumza na hao wawili walioshikana, wote watatu wanatabasamu. Gari jeupe linaonekana nyuma yao mazingira yanaonekana kuwa kiofisi au eneo la biashara.

Rundo la magari ya kifahari yenye rangi tofauti limeegeshwa ndani ya jengo la kisasa lenye madirisha makubwa. Meza ndefu zinaonekana zikiwa na viti, zikionyesha eneo la mauzo au maonyesho ya magari.

Gari ndogo la abiria lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye udongo na nyasi. Gari hili linaonekana liko tayari kwa safari, hii inawezakuwa gari la kukodisha au usafiri wa umma.

Shilingi elfu moja za Kenya zimeshikwa kwa mikono miwili zikionyesha wingi wa fedha. Noti hizo zimepangwa kwa maridadi zikiashiria utunzaji makini. Rangi za kijani na za hudhirungi za noti zinaonekana wazi zikiwa na picha za mijengo na mwanadamu. Mkono inaonekana mara ikizishika.